Kundi la vijana wenye rika tofautitofauti wakiwemo wanaume na wanawake kwenye banda wakishiriki katika aina fulani ya mafunzo, katikati yao kuna mwalimu akiongea na kundi hilo watu wengine wamesimama wakisikiliza kwa makini wengine wakiwa wanandika kwaajili ya kumbukumbu, nyuma yao kuna mabango na vifaa vya kujifunzia.